Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza magari ya kisasa na ya kifahari likiwa tayari limekwisha funguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji usafiri huu wa magari ya kisasa na ya kifahari waweze kuchukua gari kulingana na gharama zao na pesa walizokuwa nazo na mapenzi na matakwa yao na uchaguzi wao katika magari.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza magari ya kisasa ya kifahari kabisa, ikiwa imepangiliwa katika muundo maalumu na kuwekwa katika muonekano mzuri. Ili kuweza kumshawishi mteja na kumvutia mteja kuweza kununua gari hizo.

Duka kubwa la magari mazuri na ya kifahari na ya kisasa zaidi yaliyoandaliwa na kuwekwa tayari ili kuweza kumvutia mteja, huku duka hilo likiwa limezungukwa na uoto wa asili unaokusanya miti pamoja na majani mafupi mafupi lakini pia na maghorofa yakidhihili katika eneo hilo.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza magari ya kisasa na yakifahari, yaliyopangiliwa yenye muundo maalumu wenye kupendeza na kuvutia na rangi nzuri, ili kuweza kuwashawishi wateja kuweza kununua gari hizo kulingana na gharama zake.

Duka kubwa linalojihusisha na shughuli ya kuuza magari ya kisasa na ya kifahari yaliyokuwa mazuri, yenye muonekano unaopambwa na rangi tofautitofauti ili kuweza kumvutia na kumshawishi mteja kuweza kununua magari hayo.

Mashine ya kiautomatiki iliyopambwa kwa rangi ya bluu na nyeupe pamoja na picha ng'ombe na picha ya bilauri iliyojazwa maziwa ili kuweza kuifanya yenye kupendeza na kuvutia. Mashine hiyo inatarajiwa kutumika katika shughuli ya kuuza maziwa ili iweza kufanya shughuli hiyo kuwa nyepesi na rahisi.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na kutoa huduma nyinginezo likiwa tayari limeshafunguliwa, ili kuweza kuwaruhusu wateja na wahitaji huduma ya maziwa au huduma nyingineyo, waweze kuipata kwa urahisi na bila kupitia ugumu na tabu yoyote.

Mashine ya kiautomatiki iliyoandaliwa mahususi kwa ajili ya zoezi la kuuza maziwa, ikiwa imepambwa kwa rangi ya bluu na nyeupe na picha ya ng'ombe akila majani, kwa ajili ya kuweza kumvutia mteja na kumshawishi kutumia mashine hiyo.

Mwanamke mfanyabiashara katika duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa, akiwa tayari amekwisha fungua duka lake ili kuweza kuendesha shughuli hizo na kuwakaribisha wateja watakaohitaji huduma hiyo kutoka hapo waweze kuipata kwa wepesi na urahisi.

Mashine ya kiautomatiki iliyopambwa kwa rangi ya bluu na nyeupe pamoja na maandishi na picha ya ng'ombe wakila majani na vyombo vya kuhifadhia maziwa, mashine hii inatarajiwa kutumika katika duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa ili kuweza kurahisisha zaidi zoezi hilo.

Duka kubwa linalojishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa nyinginezo likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja watakaokihitaji huduma hiyo aweze kuipata kwa urahisi na wepesi ndani yake kulikuwa na mashine ya kiotomatiki na matarajio ya uraisi wa zoezi hilo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo ya kupata maziwa katika duka hili waweze kuipata kwa wepesi. Ndani yake kuna mashine ya kisasa ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha zaidi zoezi hilo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limeshakwisha kufunguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka katika duka hili ili kuweza kuipata kwa urahisi bila usumbufu wa aina yoyote.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa, ili kuweza kuwaruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo, waweze kuipata kiurahisi na wepesi huku kukiwa na mashine ya kiotomatiki inayotarajiwa kurahisisha zoezi hilo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limesha kwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili, waweze kuipata kwa urahisi na wepesi wa hali ya juu.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limekwishafunguliwa ili kuweza kuwaruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenda duka hili, waweze kuipata kwa urahisi na wepesi bila kupitia ugumu yoyote.

Duka linalo jishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa nyingine, likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja mbalimbali wanaohitaji huduma zinazopatikana kutoka kwenye duka hili waweze kuzipata kwa urahisi na wepesi.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa zinginezo zinatokana na maziwa tayari limekwisha funguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wateja wanaohitaji huduma hiyo waweze kuipata kwa urahisi na wepesi bila kupata ugumu wa aina yeyote.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa nyingine, likiwa tayari limekwisha kufunguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili waweze kuifikia na kuipata kwa urahisi na wepesi zaidi.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi wa hali ya juu, bila kupata ugumu wa aina yoyote katika kufanikisha zoezi hilo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma kutoka kwenye duka hilo, waweze kuzipata kwa urahisi. Ndani yake kukiwa na mashine ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha zaidi zoezi hilo.

Mwanamke anayefanya kazi katika duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa duka hilo likiwa tayari limekwisha funguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hii ya maziwa kwnye duka hilo waweze kuipata kwa wepesi na urahisi bila kupata ugumu wa aina yoyote, akiendelea kupanga maziwa hayo yaliyowekwa kwenye chupa maalumu ili kufanikisha zoezi hilo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuwaruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka, hili waweze kuzipata kwa wepesi na urahisi bila ugumu wa aina yoyote.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo waweze kuifikia kwa urahisi na uwepesi bila kupata ugumu wa aina yeyote. Ndani yake kukiwa na mashine ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha zaidi zoezi hilo.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa zingine zinazotokana na maziwa, limeshafunguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hizo kutoka kwenye duka hili waweze kuzifikia kwa urahisi na kisha wazipate kwa wepesi bila ugumu wa aina yeyote.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa nyingine, likiwa tayari lipo wazi kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili waweze kuipata kwa wepesi na urahisi. Ndani yake kukiwa na mashine ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha zaidi zoezi hilo.

Mashine ya kiotomatiki inayo tarajiwa kutumika katika duka linalo jishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa, ili kufanya zoezi hilo la kuuza maziwa liwe jepesi na rahisi na kuwapatia wepesi wateja wao bila kuwapatia ugumu wa aina yoyote.

Mwanaume mfanyabiashara katika duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa lina mashine ya kiautomatiki iliyopambwa kwa rangi ya bluu na maneno mbalimbali yanayoashiria kuuza maziwa pamoja na picha ya ng'ombe. Mashine hiyo inatarajiwa kurahisisha zaidi zoezi hilo la kuuza maziwa.

Duka linalojihusisha na shunghuli za kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja mbalimbali wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili waweza kupata kwa urahisi na wepesi bila ugumu wa aina yoyote.

Duka linalojishunghulisha na uuzaji wa maziwa pamoja na bidhaa zinazotokana na maziwa, likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanahitaji huduma kutoka kwenye duka hili waweze kuzipata kihurahisi na wepesi bila ugumu wa aina yoyote.

Mfanyabiashara anayejishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa nyingine zinazotokana na maziwa akiwa tayari amekwisha fungua duka lake ili kuweza kuanza kuwahudumia wateja wake, ndani ya duka lake akiwa ameweka mashine ya kiautomatiki inayotarajiwa kumwepesishia zaidi zoezi hilo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaoihitaji huduma hio ya maziwa kuweza kuipata kwa urahisi na wepesi, ndani yake kukiwa na mashine ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha zoezi hilo.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza wa maziwa pamoja na bidhaa nyingine, likiwa lipo wazi tayari kwa ajili ya kuweza kupokea wateja watakao hitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili, ili waweze kuipata huduma hiyo kwa wepesi na urahisi bila ugumu wowote.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili waweze kuipata kwa wepesi na urahisi bila kupata ugumu wa aina yoyote.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha kufunguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hili, waweze kuipata kwa urahisi na wepesi bila kupitia ugumu wa aina yoyote.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limekwishafunguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka katika duka hili, waweza kuifikia na kuipata kwa wepesi na urahisi bila kupitia ugumu wa aina yoyote.

Mashine ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha zaidi zoezi la kuuza maziwa, inayopatikana katika moja ya sehemu maalumu, iliyowekwa mahususi kwaajili ya kuendesha shughuli ya kuuza maziwa hayo.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa nyinginezo likiwa tayari lipo wazi kwa ajili ya kuweza kuruhusu wateja, wanaohitaji huduma hii ya maziwa kutoka kwenye duka hili waweze kuipata kwa urahisi na wepesi.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa teyari limekwisha funguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hii au kutoka kwenye duka hili waweze kuipata kwa urahisi na uwepesi zaidi.

Duka linalojihusisha na uuzaji wa maziwa, likiwa tayari limeshakwisha funguliwa ili kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hilo kuiweza kuipata Kwa wepesi na urahisi bila kupata ugumu wa aina yoyote.

Mwanamke anayejishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa akiwa tayari amekwishafungua duka lake, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo ya maziwa kutoka kwenye duka hili, waweze kuipata kwa urahisi na wepesi.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa nyinginezo likiwa tayari limekwisha funguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma mbalimbali zinazopatikana kutoka kwenye duka hilo waweze kuzifikia kwa urahisi na wepesi.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwishafunguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kutoka kwenye duka hilo kuweza kuifikia kwa urahisi na kuipata, bila kupata ugumu wa aina yoyote.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja na wahitaji huduma hiyo waweze kipata kwa wepesi na urahisi, huku nje kukiwa na bango kubwa linaloashiria kupatikana kwa mashine ya kiautomatiki katika eneo hilo inayotarajia kurahisisha zoezi hilo la uuzaji wa maziwa.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari liwazi kwa ajili ya kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hii kutoka kwenye duka hilo, waweze kuipata kwa urahisi na wepesi. Ndani yake kukiwa na mashine ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha zaidi zoezi hilo la kuuza maziwa.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo waweze kuipata kwa urahisi, ndani yake kulikuwa na mashine ya kitotomatiki inayotarajiwa kurahisisha zaidi zoezi hilo.

Mashine ya kiautomatiki iliyopambwa kwa rangi ya bluu pamoja nyeupe kwa mbali na picha ya mtoto aliyeshika bilauri iliyojazwa maziwa, ikiashiria kuipamba mashine hiyo na kuvutia wateja kuweza kununua maziwa kutoka kwenye mashine hiyo. Mashine hii inatarajiwa kurahisisha zaidi zoezi la kuuza maziwa.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuziandaa samani hizo aina ya viti, na kuzipamba kwa rangi ili ziwe na mvuto na kuweza kumshawishi mteja kuweza kununua.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuziandaa samani izo, nakuzipamba kwa rangi ya bluu na nakshi mbalimbali, ili kuzifanya ziwe na mvuto na kumshawishi mteja kuzinunua.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuandaa samani hizo. Na kuzipamba kwa nakshi mbalimbali na rangi, ili kuweza kuzifanya ziwe na mvuto na kuweza kumshawishi mteja kuzinunua.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa limekwisha hitimisha zoezi la kuziandaa samani hizo na kuzipamba kwa rangi tofautitofauti, ili ziwe na mvuto na muonekano mzuri wenye kuweza kumshawishi mteja kuzinunua.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samahani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuviandaa viti hivi na kuvipamba kwa rangi tofauti tofauti, ili viwe na muonekano mzuri wenye kupendeza na kuvutia na kisha kuweza kumshawishi mteja kuvinunua.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali zinazojumuisha: viti, meza, makabati pamoja na vitanda na bidhaa nyinginezo likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji bidhaa hizo kuweza kuzipata kwa urahisi na wepesi.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, kama vile viti, meza pamoja na vitanda na bidhaa nyinginezo, likiwa tayari limekwishakamilika zoezi la kuandaa viti hivyo, na vitanda hivyo na kuvipamba kwa rangi tofautitofauti ili kuweza kumvutia mteja na kumshawishi anunue.

Duka linalojihusisha na kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwishakamilisha zoezi la kuandaa viti hivi pamoja na meza na kuvipamba ili viwe na muonekano mzuri na kuvutia na kumshawishi mteja kuweza kununua.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali kama vile; viti, meza, pamoja na vimakabati, ikiendelea na shughuli hiyo baada ya kuwa imekwisha kamilisha zoezi la kuandaa viti pamoja na kabati hili na kuvipamba kwa muonekano mzuri ili viweze kumvutia mteja kuvinunua.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuziandaa samani hizo na kuzipamba kwa rangi tofautitofauti, ili kuweza kumvutia mteja aweze kununua.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali likiwa tayari limekwisha kamilisha kuandaa samani hizi ambazo mara nyingi huwa zinatumika kwenye maofisi, ili kuweza kuvutia wateja na wale ambao watahitaji kuviweka ofisini vitu hivyo.

Duka linalojihusisha na shuhuli ya kuunda na kuuza samani mbalimbali kama vile viti, meza, makabati na nyinginezo likiwatayali limekwisha kamilisha zoezi la kuviandaa vitu hivi na kuvipamba viwe na muonekano mzuri wa kuvutia na kuweza kumshawishi mteja.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuandaa na pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwishakamilisha zoezi la kuandaa kitanda hicho na kukipamba kwa nakshi na rangi nyeupe, ili kukifanya kiwe na mvuto na kuweza kumshawishi mteja kununua kitanda hicho.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kutengeneza kiti hiki na kukipamba kwa rangi mbalimbali ili kukifanya kiwe na mvuto nakuweza kumshawishi mteja kununua.

Duka linalo jihusisha na shuhuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kukiandaa kiti hicho na kukipamba kwa nakshi na rangi mbalimbali, ilikiwe na mvuto na muonekano mzuri wenye kupendeza na kumshawishi mteja.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuziandaa samani hizi, na kuzipamba kwa rangi yenye kupendeza ili kuweza kumshawishi na kumvutia mteja.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kutandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuandaa kitanda hiki na kukitia nakshi na rangi maalumu ili kukifanya kiwe na mvuto na kuweza kumshawishi mteja kukinunua.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali likiendelea na zoezi la kuziandaa samani hizi na kuzifanya ziwe na muonekano mzuri, ili ziweze kumvutia na kumshawishi mteja kuzinunua.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha maliza kuviandaa vitanda hivyo kwa ustadi na weledi wa hali ya juu kwa kutia nakshi vitanda hivo ili viweze kuwa na mvuto na muonekano mzuri utakaoweza kumshawishi mteja kuvinunua.

Duka kubwa linalojishughulisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwishafunguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma ya samani hizo kutoka kwenye duka hili, waweze kuzipata kwa wepesi na urahisi bila ugumu wa aina yeyote.

Duka kubwa na la kisasa linalotumika kwa ajili ya kuendesha shughuli za kibiashara za kuuza samani mbalimbali kama vile: viti, meza, vitanda, makabati na nyinginezo; likiwa tayali limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu watu wanaohitaji huduma hiyo waweze kuzifikia na kuzipata kwa urahisi na wepesi bila ugumu wowote.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuandaa vitanda hivi na kuvipamba kwa rangi tofautitofauti, ili kuvifanya viwe na mvuto na kumshawishi mteja kuweza kununua.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali kama vile: viti, meza pamoja na makabati na bidhaa nyinginezo, likiwa tayari limeshakamilisha zoezi la kuviandaa vitu hivyo na kuvipamba kwa rangi tofauti tofauti, ili viweze kuwa na muonekano mzuri wenye kuvutia ili kuweza kushawishi mteja.

Duka kubwa linalojishughulisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo waweze kuipata kwa wepesi na urahisi kabisa.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza pamoja na kuandaa samani mbalimbali kama vile: viti, meza pamoja na vitanda likiwa tayali limekwisha kamilisha zoezi la kuandaa viti hivyo pamoja na meza na kuvipamba kwa rangi tofautitofauti ili kuweza kumshawishi mteja kuweza kuvinunua.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani za aina mbalimbali, likiwa limekwisha kukamilisha zoezi la kuziandaa samani hizo. Kuzipamba kwa rangi tofautitofauti ili ziwe na mvuto unaomshawishi mteja ili aweze kununua.

Duka kubwa lililoandaliwa mahusu si kwa ajili ya kuendesha shughuli ya kuandaa pamoja na kuuza samani mbalimbali kama vile viti, meza, vitanda na nyinginezo. Likiwa tayari limekwisha funguliwa na kupangilia samani hizo katika mpangilio mzuri ili kuifanya viwe na muonekano wenye kupendeza na kuvutia na kushawishi wateja kuvinunua.

Mwanaume mfanyabiashara akiwa amejaza bidhaa mbalimbali katika sehemu yake ya kufanyia kazi, zinazojumuisha: nanasi, ndizi, machungwa, nyanya, pamoja na bidhaa nyinginezo. Tayari kwa ajili ya kuweza kuziuza pale wateja watakapokuja kununua.

Mwanamke mjasiriamali anayejishughulisha na shughuli ya kuuza bidhaa mbalimbali, kama vile; ndizi, nyanya, mbogamboga, pamoja na bidhaa nyinginezo, akiwa dukani akiendelea kuwahudumia wateja wake, ili kuweza kujipatia kipato chake cha kila siku.

Mfanyabiashara anayejishughulisha na shughuli ya kuuza matunda mbalimbali, kama vile: matikiti, ndizi, machungwa na mengineyo, akiwa tayari ameshafungua biashara yake, akiwa eneo la soko akiendelea kuuza bidhaa hizo ili kuweza kujipatia kipato chake.

Mwanamke mfanyabiashara akiwa sokoni akiendelea kuuza bidhaa mbalimbali kama vile karoti, ndizi na pamoja na bidhaa nyinginezo, akiwa yeye pamoja na wafanyabiashara wenzake wakiwa eneo la soko wakiendelea kusubiria wateja wao watakapokuja, ili waendelee kuwahudumia kama vile ambavyo hufanya kila siku.

Mwanamke mjasiriamali anayejishughulisha na shughuli ya kuuza nyanya akiwa tayari amekwisha fungua duka lake, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hii ya nyanya kutoka kwake iweze kumfikia kwa uwepesi na urahisi, akiwa sokoni yeye pamoja na wafanyabiashara wenzake wakiendelea na shughuli zao za kila siku.

Mwanaume mfanyabiashara akiwa sokoni akiendelea na shughuli ya kuuza bidhaa mbalimbali kama vile machungwa na bidhaa nyinginezo, akiwa yeye pamoja na washirika wenzake wanaofanya biashara kama yake wakiwa sokoni wote wakiendelea kuwasubiria wateja wao.

Eneo la soko ambavo huwa kuna patikana bidhaa mbalimbali kama vile: ndizi, nyanya, vitunguu na nyinginezo, ambazo watu huvitumia katika mahitaji yao ya kila siku. Hivyo maeneo ya masoko ni katika maeneo muhimu sana katika kuendesha shughuli za kibinadamu.

Wanawake hao wakiwa katika moja maduka na masoko ya kisasa kabisa ambapo ndani yake kuna bidhaa zilizopangiliwa katika mpangilio maalumu na mzuri, unaowezesha wateja wake kuchagua bidhaa kulingana na mahitaji yao kwa wepesi na urahisi.

Wafanyabiashara wakiwa sokoni, wakiendelea na shuhuli zao za kila siku za kuuza bidhaa mbalimbali kama vile vitunguu, nyanya, karoti pamoja na bidhaa nyinginezo zinazopatikana katika soko hili, wakiwa tayali kuweza kupokea wateja watakaohitaji kununua vitu hivyo.

Mwanamke mjasiria mali anajihusisha na shughuli ya kuuza nyanya pamoja na mazao mengine, akiwa sokoni akiendelea na shughuli yake hiyo. Huku akishirikiana na wafanya biashara wenzake kuhakikisha wanawapatia wateja wao huduma stahiki.

Maendeleo ya kisayansi na teknolojia iliyowezesha kugunduliwa sehemu janja, yamesaidia kwa kiwango kikubwa kabisa na kurahisisha zoezi la kufanya miamala ya pesa, ikijumuisha kutoa pamoja na kuweka pesa na kuzihifadhi kwa kutumia simu janja hizo.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza mavazi mbalimbali, upande wa nguo za kiume zikiwa zimepangiliwa katika mpangilio mzuri na maalumu utakaomrahisishia mteja kuweza kuchagua nguo kulingana na uhitaji na mapenzi yake.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza mavazi mbalimbali, upande wa nguo za kiume zikiwa zimepangiliwa katika mpangilio maalumu na mzuri utakaomuwezesha kumwepesishia mteja kuweza kuchagua nguo kulingana na mapenzi yake.

Duka kubwa linalojihusisha na shughuli ya kuuza mavazi mbalimbali upande wa nguo za kike, zikiwa zimepangiliwa katika mpangilio mzuri na maalumu utakao wepesisha zoezi la kuchgua nguo hizo pale wateja watakapokuja kuchagua nguo hizo kulingana na mapenzi yao.

Duka la kisasa linalojishughulisha na shughuli ya kuuza mavazi mbalimbali kwa upande wa nguo za kiume, zikiwa zimepangiliwa katika mpangilio maalum na mzuri utakaomwezesha mteja kuweza kuchagua nguo kulingana na mapenzi yake kwa urahisi .

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza nguo mbalimbali, upande wa nguo za kiume zikiwa zimeandaliwa na kupangiliwa katika mpangilio mzuri na maalumu, utakamuwezesha mteja kuchagua nguo kulingana na mapenzi yake.

Sehemu inayopatikana katika soko la kisasa linalojishughulisha na shughuli ya kuuza bidhaa mbalimbali. Bidhaa hizo zikiwa zimepangiliwa katika muundo na mpangilio maalumu na mzuri, utakaowepesisha zoezi la kuuza na kununua, pale wateja watakapokuja kuchagua bidhaa kulingana na mapenzi yao na uhitaji wao.

Soko la kisasa lililopangilia bidhaa zake katika mpangilio mzuri na maalumu ili kumwezesha mteja, kuweza kuchagua bidhaa kulingana na uhitaji wake bila kupata tabu wala ugumu wa aina yeyote.

Moja kati ya masoko ya kisasa kabisa likiwa tayari limekwisha funguliwa, ndani yake kukiwa na bidhaa zilizo pangiliwa katika mpangilio maalumu na mzuri; utakao wepesisha zoezi la kuchagua bidhaa kwa wateja watakapo kuja kuhitaji bidhaa kulingana na mahitaji yao.

Soko kubwa la kisasa lililoandaliwa vizuri na kutarajiwa kuweza kufanikisha zoezi la kuuza bidhaa mbalimbali, likiwa na bidhaa zilizopangiliwa katika mpangilio maalumu utakaoweza kurahisisha zoezi hilo pale wateja watakapokuja kuchagua bidhaa kulingana na mahitaji yao.

Sehemu inayopatikana katika moja ya soko ya kisasa kabisa, ambapo ndani yake kuna bidhaa zilizopangiliwa katika muundo maalum na mzuri, utakaomwepesishia mteja kuweza kuchagua bidhaa kulingana na mahitaji yake, bila kupata taabu na ugumu wa aina yoyote.

Mwanamke aliyebana nywele zake vizuri na kuvalia fulana nyekundu na suruali nyeusi, akiwa katika moja ya masoko ya kisasa kabisa yaliyopangilia bidhaa zake katika mpangilio mzuri na maalumu, akiendelea kuchagua bidhaa hizo kulingana na mahitaji yake.

Soko la kisasa kabisa ambalo ndani yake kunapatikana bidhaa tofautitofauti, zikiwa zimepangiliwa katika mpangilio maalumu ili kumwepesishia na kumrahisishia mteja kuweza kuchagua bidhaa kulingana na uhitaji wake.

Soko la kisasa kabisa ambapo ndani yake kuna patikana bidhaa mbalimbali, likiwa limepangiwa bidhaa hizo katika mpangilio maalumu utakao mwezesha mteja kuchagua bidhaa hizo kulingana na mahitaji yake kwa wepesi na urahisi kabisa.